Kuna mwanamke aliyeketi kwenye kiti, ameshika mtoto mchanga na daktari amesimama mbele yake akimpa mtoto sindano. Wote wamevaa barakoa ikionyesha kuwa wako katika mazingira ya hospitali.

Daktari na msaidizi wanafanya kazi ya tiba ya meno kwa mgonjwa. Wamevaa vitu vya kinga kama glovu, barakoa na miwani. Wanaendesha kwa kutumia mpini mkubwa. Mgonjwa amelala kitandani cha tiba.

Watu wawili, mmoja akiwa amepanda pikipiki na mwingine amesimama wakizungumza. Yule aliyepanda pikipiki amevaa kofia ngumu na barakoa na anaonekana kuzungumza na yule muuzaji wa njugu karanga.

Mwanaume amevaa koti nyeupe ya maabara, kofia ngumu na barakoa, akionyesha tahadhari la usalama katika utendaji wa kazi wake. Mitungi mikubwa inaonekana kuwa mingi, labda ni kituo cha kujaza oksijeni au usambazaji.

Mtaalam wa afya anatumia kifaa maalum kupima nywele za mwanamke mwenye ameketi kwenye kiti, huku mwanamke ameonekana kutulia na kushirikiana naye.

Daktari anavaa mavazi rasmi ya nyeupe ya kiafya. Anatoa huduma kwa mtoto ambaye anaonekana kushiriki kwa kina, huku mamake anashuhudia kwa makini.

Sehemu ya mapokezi ya kliniki ya meno, kuna benchi la mapokezi lenye alama ya Dental Care pamoja na alama inaandikwa jino kwenye bango la mbele ya benchi hilo. Ukuta umeandikwa kwa rangi ya machungwa na kuna televisheni ndogo imewekwa huko juu.

Jengo lililoporomoka au kuanguka ambapo watu wengi wamesimama juu ya mabaki ya jengo hilo. Kuna pia watu wamevaa mavazi ya dharura kama vile ya polisi, wafanyikazi na waokoaji wahandisi.

Kuna chupa ya dawa ya chanjo dhidi ya ugonjwa surua, homa ya mbavu na ugonjwa wa Rubella. Magonjwa haya matatu yana virusi ambayo yanaweza kusababisha matatizo makubwa ya kiafya hasa kwa watoto.

Chupa ya vitamin D3 ya chapa Olympia Pharmacuticals aina ya vitaminu ambayo husaidia mwili kuongeza kalsiamu na ni muhimu kwa afya ya mifupa na kinga ya mwili. Chupa hii ni kipimo cha mililita elfu hamsini.

Bango kubwa lililoandikwa kwa rangi nyekundu ikitangaza huduma za mtaalamu anayeitwa daktari Mantori. Huduma zinazotangazwa ni za dawa za mapenzi, nguvu za kiume na tiba za kufunga mke au mume.

Watu wakitembea kwa njia yaliyojaa mafuriko ya maji. Inawezekana kuwa ni hali inayotokea baada ya mvua mkubwa kuathiri eneo hii na watu wanalazimishwa kufanya shughuli.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha hospitali. Amevaa gauni ya bluu linaloashiria kuwa yuko katika mazingira ya matibabu. Anatazama kwa upendo na uangalifu mtoto mchanga aliyemshika mkononi mwake.

Mwanamke anayetabasamu ambaye anaonekana kuwa mtaalam wa tiba ya mwili psychotherapist ako katika sekta ya afya na ustawi. Mkononi mwake wa kushoto, anashikilia kifaa kinachoonekana kama massage gun .

Daktari wa kutibu meno amevaa kofia, glovu, barakoa na koti nyeupe huku akitoa matibabu kwa meno kwa mgonjwa aliyelala kwa kitanda cha matibabu.

Mfanyikazi wa afya akiwa na mteja aliyekaa kwenye chumba cha matibabu akimwelezea jambo fulani huku mgonjwa anaonekana kuwa na furaha na kwa sababu ya usaidizi wa afya anayoipata.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini, akiwa amezungushwa na vifaa vya matibabu vya kisasa, ikiwemo mashine ya kupumulia. Madaktari waliovalia mavazi ya matibabu na barakoa wako karibu na yeye, wakifuatilia hali yake.

Muuguzi wa afya wa jamii akiwa anaandika taarifa kuhusu mtoto mchanga aliyeketi kando yake, amevaa barakoa na anafanya kazi katika mazingira ya kliniki ya kutibu watoto.

Aina mbalimbali za virutubisho vya Vitamin D3. Vitamin D3 ni aina ya vitamini muhimu kwa afya ya mifupa, kinga na kazi nzuri ya mwili kwa ujumla.

Wadudu wengi wakiruka hewani katika eneo la msitu. Vinuru hawa ni wadudu ambayo huweza kusababisha uharibifu mkubwa kwa mazao na mmea katika maeneo yanayoathirika.

Moto mkali unao waka porini ukiwa umeenea kwenye msitu. Moto huu wa porini unaonekana kuwa mkubwa na wa kasi ukichoma kwa nguvu na ukiingia kwenye miti na majani.

Mtu mmoja aliyeketi kwa kiti amevaa shati la rangi ya njano hafifu anapokea sindano ya chanjo kwa muuguzi ambaye amevaa barakoa na mavazi ya kinga ya maabara.

Watu wawili wakiwa eneo yenye imechimbwa kwa ajili ya kupata maji. Wamevaa vazi la kawaida na wana vifaa vya kuchota maji. Inaonekana ni sehemu ya kijiji au shambani wakifanya shughuli zao za kila siku.

Tukio la elimu au kampeni kuhusu ukimwi nchini Kenya. Kuna bango lililoandikwa tunazungumza ulinzi na maandishi mengine yanayohimiza matumizi sahihi ya kondomu, ili kupunguza hatari ya maambukizi ya virusi vya ukimwi na magonjwa mengine ya sex kwa njia ya ngono.

Vifaa vya matibabu hasa vinavyohusiana na chanjo, vinaonekana kuonyesha dozi ya chanjo ya homa ya manjano, yellow fever , pamoja na sindano na chupa zingine za dawa.

Mtu amesimama pembeni ya bango imeandikwa water step na nyuma yake kuna makontaina makubwa ya maji. Anaonekana amevaa shati ya rangi ya blue lenye maneno ya water step akifurahia na kusherehekea.

Chanjo ikitolewa kwa mtoto mchanga katika kituo cha afya. Mtoto anakumbatiwa na mzazi ambayo amevaa barakoa, huku muuguzi akimpatia sindano kwa mtoto huyo.

Muuguzi wa kiafya akitoa dose ya chanjo kwa mtoto ili kumkinga dhidi ya ugonjwa mbalimbali. Chanjo hizi ni sehemu muhimu ya huduma za afya za msingi zinazolenga kuzuia ugonjwa.

Chupa ya chuma aina ya Natures Bounty virutubishu hivi husaidia katika uzalishaji wa seli yenye kundu za damu. Na utumiwa kusaidia watu wenye upungufu wa chuma mwilini.

Watu wawili muuguzi na mgonjwa wote wako na furaha baada ya matibabu ya meno kufanyika kwa ufanisi. Jina la kliniki au huduma linaonekana kwenye kitambaa kinachofunikwa mgonjwa likisema Lake Dental Clinic.

Mwanamke mmoja amevaa barakoa akizungumza na mwanamke mwingine , ambaye amebeba mtoto kwa mkono wake . Wao wapo kwenye banda ndogo lenye meza na viti . Kwenye meza kuna chupa ya dawa ya kusafisha mkono.

Mgonjwa aliye kwenye kitanda cha matibabu katika mazingira ya hospitali yamefungua mdomo huku wanahudumiwa na madaktari. Wamevaa vifaa vya kujilinda kama glovu na barakoa ili kuhakikisha usafi na usalama.

Watu wawili waliovaa nguo za kujikinga na maski ya gesi wakishughulikia kemikali hatari. Mmoja wao anashikilia chombo cha blue . Anaonekana akimimina kitu karibu na chombo cheusi ambacho mwingine ameshikilia kifuniko chake.

Kundi ya aina ya dawa mbalimbali yanayotumika katika tiba. Kuna vidonge vikiwa kwenye ilisi vya rangi tofauti kama bluu na kijani pamoja na glasi ya mapima madogo ya plastiki na kioo yenye vikapu vya dawa za kioevu.

Mtu mzima wa kiume ameketi na anavaa barakoa ya rangi blue , akipokea chanjo kutoka kwa mtaalam wa afya. Inaonekana kama ni eneo la kituo cha chanjo au zahanati.

Paketi za taulo za usafi wa kike. Zinatambulika kama sanitary pads . Hutumiwa na wanawake wakati wa hedhi. Mkono wa mtu inaonekana ikishikilia paketi hizo.

Watu wawili wamevaa mavazi ya njano na bluu huku wako na barakoa, wanasafisha mkono kwenye kisima cha maji wanaonekana kuwa wamebeba begi kwa mgongo.

Mazingira ya hospitali na inaonyesha juhudi za madaktari na wauguzi katika kutoa huduma za matibabu kwa watoto walio na matatizo au wanaohitaji uangalizi maalum, Baadhi yao yakiwa kwenye mashine za matibabu.

Mtu akimwga kidonge kutoka kwenye chup ya dawa akiwa amefungua kiganja cha mkono. Chupa ya dawa ina lebo inayosema Motrain IV, ambayo ni dawa inayotumika kupunguza maumivu na kuondoa hali ya uvumbe ya homa.

Madaktari wawili wamevaa mavazi ya hospitali. Ina vifaa vya kujilinda kama barakoa na glovu. Wanaendelea na taratibu ya matibabu kwenye mgonjwa aliyewekwa mkanda kwa kujikinga na baadhi ya vifaa vya matibabu.

Daktari wa meno akiwa anamtibu mgonjwa chini ya mataa maalum ya tiba ya meno huku mshirika wake akiwa mbele karibu nao. Wote wamevaa nguo maalum, glavu na barakoa ili kuhakikisha usafi wakati wa matibabu hayo.

Chupa ya dawa iliyotiwa lebo yenye maelezo Ngiri Sugu for hernia . Ngiri Sugu inawezekana ni dawa ya kienyeji inayotumiwa kwa madhumuni ya tiba.

Muuguzi akiwa katika chumba cha wagonjwa akiwa anaskiliza mtoto mchanga aliyewekwa katika kisanduku cha kinga kinachomsaidia mtoto mchanga ndani ya hospitali inayojulikana kama incubator .

Vifaa vya matibabu na vitu vinavyohusiana na afya: vinavyo wekwa kwenye mandhari, nyekundu. Kuna vidonge vya dawa, na vifaa vya kupima joto cha glasi chenye alama za nyusi joto.

Daktari amevaa koti jeupe la hospitali na ana taa ndogo kichwa inayotumika kuchunguza vizuri sehemu ndogo kama sikio au koo . Anaonekana akitoa maelezo kwa mgonjwa aliyeketi mbele yake .

Kliniki ambapo daktari anayevaa koti leupe anafanya uchunguzi wa macho kwa mgonjwa. Mgonjwa amekaa mbele ya kifaa maalum cha kupima macho au microscope ya macho akiangalia vizuri macho ya mgonjwa.

Mwanamke amevaa nguo za bluu zenye miraba, anaonekana akihudumia mtoto mchanga alioko kwenye incubator , kituo cha afya. Kuna incubator mbili, zote ziko na watoto ndani.

Mwanamke akiwa nyuma ya meza ya mpokeaji katika ofisi ya huduma za meno. Kuna nembo inayoonyesha finetouch dental care na pia kuna baadhi ya karatasi za malipo na taarifa za simu kwenye meza.

Chupa ya bidhaa ya dawa kinachoitwa mwarobaini drink . Huwa ni dawa ya asili inayotumika kwa ajili ya matibabu mbalimbali ikiwemo matatizo ya afya kwa ujumla.

Mtu aliyevaa nguo za kinga akiwa anatumia kifaa cha kunyunyuzia kemikali shambani. Kifaa hicho kilicho nyuma yake ni chombo cha kunyunyuzia dawa za kuua wadudu ili kulinda mmea.

Kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevaa vesti za rangi ya blue , ambazo zinaweza kuwa ni sare za shirika fulani. Wanaonekana wamekusanyika katika tukio la jumuia au mkutano.

Mtu aliyevaa gauni la maabara akifanya kazi na sahani ya battery . Hii inaonyesha kuwa huyu mtu anahusika na shughuli za kisayansi, huenda anafanya majaribio ya maabara kama vile kupima sampuli ya bacteria .

Chupa ndogo ya chanjo inayoandikwa yellow fever vaccine ikishikiliwa na mtu aliyevaa glavu ya rangi ya kijani, kando ya chupa kuna sindano.

Mtoto mdogo anayeonekana kuwa na maumivu wakati anapokea sindano kwenye mkono ikiwa ni sehemu ya chanjo. Kuna watu wamevaa glavu kwa mkono kumsaidia kwa huduma ya chanjo.

Jengo lililoporomoka huku wataalam wakitumia mashine ya kuchimba taka kuondoa mabaki ya majengo yaliyoporomoka. Pia kuna maafisa wa usalama waliovaa sare wakitazama eneo hilo.

Mwanamke anapokea chanjo kutoka kwa mfanyikazi wa afya. Wote wamevaa barakoa za uso. Mwanamke anayepokea sindano ameketi huku mfanyikazi wa afya amesimama akimpatia sindano kwenye mkono wake wa kushoto.

Mfanyakazi akifanya kazi ya kupuliza, kusafisha na kilimo cha mpunga kwa kutumia kifaa cha kupiga dawa . Amevaa mavazi ya kazi kufunika kwa ajili ya kujikinga kutoka kwa kemikali ya dawa hiyo.

Kundi la watu wengi wakiwa mkusanyiko nje ya jengo fulani, wakizungumza. Wengi wamevaa barakoa na mavazi maalum. Wakiwa katika shughuli za kijamii au ya kikazi.

Mtu amevaa mavazi ya kinga kamili pamoja na glavu, kofia na kinyago cha kupumua, akiwa ameinama chini kwenye maabara. Anaonekana akishughulika na mifuko za kemikali ambazo ziko na rangi tofauti.

Mtaalam wa afya akimsaidia mjonjwa anayekaa kwenye mashini ya MR inayotumika kuchunguza mwili wa mgonjwa kwa kutumia mchoro ya picha za mwili inazochukuliwa kwa mkondo wa nyuma.

Tanki la maji la chuma, lililowekwa juu ya mnara mrefu wa chuma, linaonekana kuwa katika mazingira ya inje, labda kijijini likihudumia wahitaji maji.

Watu wawili wakiwa wamesimama karibu na choo kilichopakwa rangi ya bluu. Chumbani mwa mtaa wa makaazi ya watu wenye kipato cha chini inaonekana ni mtaa wa slamu . Ukuta imeandikwa fresh life .

Vidonge vilivyowekwa kwenye vifungashio vya dawa mbalimbali. Vidonge hivi ni dawa zinazotumiwa katika matibabu. Kila chupa ina lebo linaloonyesha jina la dawa, dosi na maelezo mengine muhimu.

Hospitali ambapo mwanamke ameketi kitandani huku amebeba mtoto mdogo. Kundi la watu wameingia kuzungumza na yeye kujua hali yake.

Watu wamevaa mavazi ya kinga wanaonekana kuhusika na mchakato wa kusafirisha. Kitu kikiwa kwenye gari la nyuma. Mavazi haya hutumika kulinda miili yao kutoka kwa mambukizi ya sumu.

Timu ya madaktari wanaofanya upasuaji katika chumba cha upasuaji hospitalini wamevaa mavazi ya upasuaji barakoa na kofia kuhakikisha usafi na usalama wakati wa oparesheni hiyo.

Ajali mbaya ya gari iliyotokea barabarani. Gari limeharibika sana na limepujuka huku watu wengi wakiwa wamekusanyika karibu na gari hilo pengine wanajaribu kutoa msaada au kuchunguza hali hiyo ya ajali.

Watu watano wamekusanyika na kufagia takataka kwenye eneo la wazi, wanaonekana wakifanya kazi ya usafi wa mazingira, wakitumia mikono na zana mbalimbali, kufanikisha kazi hio.

Kuna chupa na sanduku ambavyo vina lebo inayosomeka Nalogestic Drug . Vyote vina rangi ya manjano na nyeupe na vina nembo ya kampuni. Inaonekana ni picha ya matangazo ya bidhaa za dawa.

Kundi la watu wengi waliokaa kwenye mitumbwi iliyoko kwenye mto au bwawa lenye maji ya rangi ya kijivu. Nyuma kuna makaazi ya kijiji inayotengenezwa kwa msitu na mabati kama paa pamoja na mimea mingi ya ndizi.

Tangazo ya kliniki ya mimea na dawa za asili kutoka Tanzania inaonyesha baadhi ya mimea na matunda yanayotumika kutengeneza tiba za asili kama tikiti maji, mbegu za mchicha na mbegu za kungu.

Watu wawili wakiwa wanahangaika kuendesha pikipiki kupitia njia inayojaa maji kutokana na mafuriko. Njia hiyo inaonekana imejaa maji kwa kiwango cha juu. Mtu mmoja anasukuma pikipiki na mwingine anatembea nyuma yake.

Kliniki ya meno ambapo mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno akiwa amefunikwa shingoni na kitambaa cha bluu cha kinga, daktari wawili wamevaa koti, barakoa na miwani, wanasaidia katika matibabu hii.

Mtu mmoja akiwa anafanya tiba ya mwili kwa mtu mwingine mgonjwa. Muuguzi huyu, anaonekana kumsaidia mgonjwa kuinua mguu wake kwa makini, jambo linalofanana na mazoezi ya kupunguza maumivu ya mwili.

Chupa ya dawa yenye lebo yenye maandishi brufen, brufen ni dawa inayotumika kupunguza maumivu, kupunguza uvimbe na kupunguza homa.

Watu waliomo kwenye sehemu ya huduma ya umma. Wanaonekana wamevaa barakoa, jambo linaloashiria kufuata kanuni za usalama wa afya, pengine kutokana na janga la covid .

Mtu aliyevaa vesti ya rangi ya njano anayetembea kwenye shamba lililojaa maji, labda ni mlimaji au mtaalam wa kilimo. Amebeba chombo cha kupuliza dawa au mbolea kwa mkono wake.

Mtu amekaa mbele ya nguzo ya umeme ambayo imepachikwa bango lenye matangazo. Bango hilo linaandikwa kwa kiswahili doctor Chikonko, kumvuta mpenzi, biashara, nyota na kadhalika.

Kituo cha kunawa mikono cha aina ya kisasa kinachojumuisha tanki la maji lililo juu, kipimo cha sabuni, bati la kunawia mkono na gundi la maji ya kuondoa maji taka chini.

Mtaalamu wa afya akiwa amevaa koti la maabara na kofia ya taa kichwani, akichunguza chombo kidogo cha tiba. Nyuma kuna watu waliokaa wakisubiri huduma ya kiafya.

Jengo lililoporomoka, inaonekana ni kama eneo la janga au ajali kubwa, watu kadha wakiwemo wale waliovaa kofia ngumu za rangi ya manjano na fulana za Nairobi City County Fire and Rescue Department wanaonekana wakizngumza eneo hili.

Wanaume wawili wamesimama nje ya jengo la choo cha shule ya upili cha wasichana, kilichoandikwa girls toilet na Segani high school kwenye ukuta, huku wakizungumza na mwingine.

Daktari ana kifaa chenye taa kichwani, na anashika chombo cha meno chenye damu. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno na mdomo wake umefunguliwa, akionyesha kama ametolewa jino.

Daktari amevaa koti la kliniki na anaonekana akiwa makini katika kufanya uchunguzi wa mwili kwa mteja wake, aliyeketi kwenye kitanda cha hospitali.

Mwanamke akichota maji kutoka kwenye bomba la nje. Anaonekana mwenye furaha. Amekaribia bomba hilo. Maji yanatoka kwenye bomba na yanaingia kwenye ndoo ya njano yenye maandishi postaman .

Wanawake wawili hospitalini, mmoja akiwa ameketi kitandani, akimshika mtoto mchanga aliyefungwa na blanketi. Mwanamke mwingine aliyevaa sweta nyeusi na sketi ya njano, anamkabidhi vitu mbali mbali kwa mwanamke huyo mwingine.

Sehemu hii ina udongo mwekundu na nyumba za matope. Hili linaweza kuwa ni sehemu ya shughuli wa kuchota maji au shughuli za usaidizi wa msaada kwa jamii zilizoharibika na janga la umaskini.

Mwanamke anapokea sindano ya chanjo kutoka kwa muuguzi ambaye amevaa vazi la kitaalamu la afya. Mtu huyu anapewa sindano amevaa barakoa na anaonekana yuko katika kituo cha chanjo.

Mtu aliye vaa mavazi ya daktari na kutumia barakoa, akishika na kuangalia sindano au chupa ya chanjo, inaishiria zoezi la tutoaji wa chanjo, ambalo linaweza kuwa chanjo wa dhidi ya magonjwa, kama COVID.

Mtu amevaa mavazi maalum ya kinga akifanya usafi ya kuua wadudu kwa kutumia dawa. Shughuli inayozuia kuenea kwa magonjwa yanayosababishwa na wadudu mbalimbali.

Wauguzi wawili wamevalia sare za hospitali, barakoa na kofia za nywele. Wanaonekana wakishughulikia mtoto, kuna incubator inaonekana kuwa na vifaa vya kisasa vya kufuatilia hali ya mtoto kama vipimo vya joto.

Mazingira yanayoonyesha kuwa ni ndani ya kituo cha afya. Muuguzi akimchunguza mtoto mdogo aliye mgonjwa mkononi, na mwanamke mwingine. Mtoto anaonekana kuonyesha hisia za huzuni kidogo.

Vifurushi vya chanjo inayojulikana kama MMR. Chanjo hii hutumika kuwalinda watu dhidi ya magonjwa matatu hatari kama vile mafua ya kawaida, maambukizi ya tezi ya njia ya koo na rubela.

Daktari wa meno na wauguzi wake wakimfanyia mtu, aliyelala katika kitanda cha matibabu. Wote wamevalia mavazi maalum ikiwemo barakoa, glovu na mavazi ya ulinzi ya rangi ya buluu .

Wanawake watatu waliovaa nguo zenye maandishi world hearing day , wakitoa huduma ya kusafisha na kutengeneza vifaa vya kusikia, kwa mwanamke mwingine aliyeonekana ako na shida ya kusikia sikioni.

Mama yuko katika chumba cha hospitali, akiwa amesimama kando ya mtoto wake. Anajitahidi kumtunza mtoto huyo mchanga ambaye yuko kitandani humu.

Inaonyesha kifurushi cha chanjo kwa jina stamaril ambayo ni chanjo dhidi ya homa ya manjano, Yellow Fever Vaccine . Kuna bomba la sindano lenye vimiminiki vya kuchanganya dawa hiyo ya unga.

Daktari, akihudumia mteja, amevaa kitambaa cha kichwani na barakoa kwa ajili ya usafi, na afya. Na mteja amevaa miwani ya kinga na macho. Ambaye hutumika kulinda macho wakati wa huduma hizo.

Kifurushi cha chanjo kinachoitwa Tresivac . Dawa hii ni aina ya chanjo ya kinga inayotumika kuzuia magonjwa kama measles, mumps na rubela kwa binadamu.

Upasuaji unayofanywa katika hospitalini, Madaktari na wauguzi wanaovaa mavazi ya kitaalam ya upasuaji pamoja na kofia na barakoa, ili kumhudumisha usafi na kuzuia maambukizi, wakati wa oparesheni. Wanaonekana wakifanya kazi kwa makini. Juu ya mgonjwa aliye kwenye kitandani cha upasuaji.

Watu wawili waliovaa mavazi ya kinga ya rangi ya manjano, wanaoshughulikia na kemikali hatari katika eneo hii. Hawa watu wameshika chombo chekundu yenye alama ya tahathari ya sumu bio hazard .

Huduma ya bure ya meno inayotolewa kwa jamii. Sehemu hii inaonekana ni kama kliniki ya muda, ambapo daktari wa meno anatoa matibabu kwa mgonjwa aliyelala kitandani. Nyuma kuna bango linaloandikwa free dental .

Mkono wa mtu anayeandaa sindano kwa kutumia dozi ya chanjo kutoka kwenye chupa. Hii ni hatua muhimu katika utoaji wa chanjo za kinga dhidi ya ugonjwa mbalimbali kama polio na covid.

Inaonyesha mwanamke akiwa kliniki ya meno ambapo daktari anatumia kifaa kinachotoa mwangaza kuchunguza mdomo wake.

Shughuli wa upimaji wa macho au kuchunguza macho, jambo linalohusiana na afya ya macho. Watu wawili wanashirikana katika shughuli hii. Mmoja ni mtoto na mwingine ni daktari wa macho.

Kuna dawa za Risperdal tablet miligramu nne, ambayo ni dawa inayotumika kwa matibabu ya baadhi ya magonjwa. Dawa hii ina tablets zilizo kwenye kifaa cha kuchukua dawa.

Mama ameketi kitandani na kumshika akitunza mtoto wake mchanga aliyezaliwa hivi karibuni. Mama anaonekana akitabasamu na hii mazingira inaonyesha kuwa wako kwenye chumba cha hospitali.

Mazingira ya makao wa msitu katika eneo la jangwa ikiwa na nyumba ndogo yaliojegwa kwa magogo na nyasi. Kuna mimea midogo na majani yaliyokauka, na anga ina mawingu machache.

Kuna dawa za chanjo za TVFC ambayo ni chanjo inayotolewa kuzuia magonjwa kama vile mabara, chunuzi na homa ya koo aina ya rubella. Pia kuna sindano inayotumiwa kwa ajili ya kutoa chanjo hiyo kwa watoto au watu wazima.

Watoa huduma wa afya wakiwa kwenye kituo cha watoto wachanga kinachoitwa incubator hospitalini. Wanatoa huduma kwa watoto waliozaliwa mapema au wanaohitaji kuangaliwa kwa njia maalum.

Hali ya mafuriko makubwa yanayohusiana na mvua mkubwa. Gari linaonekana likiwa ndani ya maji likijitahidi kuendelea mbele kwenye barabara iliyozidiwa maji.

Mazingira ya jangwa. Kuna watu wawili wanatembea na ng'ombe amelala chini kwenye mchanga. Ng'ombe huyo amekufa kutokana na maisha mabaya wa jangwa hili.

Timu ya watu wakifanya kazi kwa eneo la ajali ya uharibifu wa mjengo, labda kutokana na tetemeko la ardhi. Wanafanya kazi kwa bidii, wakitumia vifaa mbalimbali kama nyundo na vitu vinginevyo.

Mfanyakazi wa afya au mtaalamu wa kisayansi akifanya kazi katika mazingira ya hospitali. Amevaa koti nyeupe na barakoa na anaangalia kitu ndani ya sanduku inayobeba vitu za matibabu.

Daktari akiwa kwenye chumba cha wagonjwa katika hospitali akitunza mgonjwa aliyelegea kitandani akiwa amefunikwa na kitambaa chenye nembo ya hospitali wa St.John's Ambulance.

Jamii kubwa ya watu wamejitokeza kwenye eneo lililoharibiwa kwa moto. Shambulio la moto limelipuka katika mtaa wa mjini. Watu wengi wamesimama wakiangalia uharibifu kwa huzuni tele.

Mtaalamu wa afya ameketi kwa meza akimfanyia mtu mmoja huduma ya afya. Huyu daktari ana vifaa vya matibabu akielezea au kupima mgonjwa fulani.

Eneo wa mazingira ya viwanda ya kushona. Wanawake wawili wakiwa kazini. Wamevaa koti nyeupe huku wakishona barakoa na zingine wamevaa.

Muuguzi anafanya matibabu kwa mwanamke anayeketi kwenye kiti. Inashirikisha shughuli za afya labda upimaji wa ugonjwa fulani au kupeana chanjo maalum.

Eneo lenye mafuriko ambapo maji ya mvua yamezidi kiwango ya kuathiri magari na maeneo ya mtaa. Kuna majengo na magari yanayoonekana yamezama ndani ya maji. Hali hii inaweza kusababisha usumbufu mkubwa kwa makaazi na magari.

Daktari wa meno, anafanya matibabu kwa mteja wake. Daktari amevaa vifaa vya usalama, kama miwani ya jumu na barakoa. Mteja amevaa miwani wa kulinda macho yake, akiwa akitibiwa.

Kuna wauguzi wawili wamevaa mashati ya kazi na barakoa wakiwa makini na mazugumzo au shughuli zinazohusiana na huduma ya afya. Huenda ni kampeni ya chanjo za kiafya.

Kuna chupa inayoonyesha chanjo ya Polio pamoja na sindano inayotumika kwa ajili ya utoaji wa chanjo hio. Chanjo ya Polio hutumika kuzuia ugonjwa wa Polio hasa kwa watoto.

Shughuli ya kutoa chanjo. Mtoa huduma za afya akidunga sindano ya chanjo wa mtu mmoja aliyevaa shati la jadi na barakoa, kujikinga kwa ugonjwa kama covid-19.

Mtu ameshikilia mifuko yenye vidonge na vingine vya powder . Dawa hizi vinaweza kuwa ni dawa za binadamu au dawa za vidudu kwenye viwanda vya madawa. Zinawezatumika kwa ajili ya matibabu au matumizi ya kiafya.

Inaonyesha mgonjwa akiwa kwenye zahanati ya meno, amelala ambapo daktari wa meno anatoa huduma ya matibabu akiwa amevaa barakoa. Kuna mashine tofauti kwa hii chumba cha kliniki.